Daktari pamoja na mgonjwa, mgonjwa akiwa ameketi katika kiti na daktari akiwa anamdunga sindano, daktari anaonekana amevaa barakoa kisha sindano anaingiza katika mkono wa mgonjwa.

Kifaa cha kutathmini meno na ubora wake, akiwa anakitumia muuguzi aliyehidinishwa na mgonjwa akiwa katika hali shwari amepanua mdomo kisha kifaa hiki kinaingizwa ili akaweza kutathmini jinsi ambavyo meno hayo yako.

Watu hawa wawili mmoja akiwa muuguzi mwingine akiwa ni mteja ama aliyekuja kupata huduma wako katika kifaa maalum ambacho huyu ambaye ni mgonjwa amekaa ndani yacho kifaa hiki ambacho kinatumika kinaonekana kuwa ni kifaa maalum ambacho kinamsaidia angalau kufanya mazoezi.

Wahudumu hawa wa afya alimaarufu nesi na madaktari wanaonekana wakiwa katika hali yao ya kawaida ya kazi. Wahudumu hawa ambao wanatumia vifaa vya kiteknolojia ili kuhakikisha kwamba huduma zinaweza kuboreshwa, wapo na kalamu mkononi na kuandika mahali kuashiria kwamba kuna shughuli ambayo inaendelea.

Maafisa wa polisi pamoja na wahudumu mbali mbali ambao wamesimama kupigwa picha wakiwa wamebeba mabango fulani. Kisha mbele yao kuna bidhaa ambazo zipo pale. Maafisa hao pamoja na wahudumu hawa huenda wakawa wamebeba vitu ambavyo vinawasaidia raia wa kawaida.

Mhudumu wa afya huyu, amezuru nyumbani kwa mtoto huyu na amekuja ili kumpa chanjo mtoto huyu. Mtoto ambaye anaonekana kuwa wa wasiwasi , anatazama katika upande mwingine. Mhudumu wa afya anachukua baadhi ya taarifa kutoka kwa mtu ambaye anaonekana kuwa ni wa upande huu mwingine.

Mlinda lango huyu ambaye amevaa sare za rangi nyeusi anajiosha mikono na kunawa mikono katika sehemu hii ,kisha anaakikisha kuwa amevaa barakoa vizuri hili kujizuhia na mkurubuko wa ugonjwa wa korona.

Mafuriko huleta hasdara nyingi hasa katika jamii ambazo zinaishi katika nyanja za mafuriko. Watu zaidi ya wawili ambao wamo kwenye mafuriko mbuzi ambao wamejikita karibu na nyumba ambayo iko pale, wanaendelea katika shughuli za uokozi kutokana kwa nyumba moja hadi nyumba nyingine.

Watoto hawa wapo katika chombo cha kusafishia mikono au kunawa mikono. Watoto hao ambao wanaonekana kufuata Sheria za kudhibithi ugonjwa wa Korona, wapo angalau kusafishia mikono Yao Ili kuepuka na kusambaza ugonjwa wa Korona.

Dawa za Analgesic Drugs ni mojawapo za dawa, ambazo zinapatikana humu nchini. Dawa hii ambayo ni ya pakiti, pamoja na chupa ni dawa ambazo zimeithinishwa, na zina mchoro mbele ya pakiti na mbele ya chupa hiyo, kuonyesha kwamba ni dawa ambayo imeithinishwa.

Wadudu wanaweza kusababisha hasara nyingi katika mimea na wanaweza kuleta magonjwa mengi katika mimea . Ili kuwakinga wadudu hawa basi ni vizuri ukapate ujuzi kwa jinsi ya kuwazuia wadudu hawa wasilete uharibifu kwenye mimea wala magonjwa kwenye mimea.

Muuguzi, pamoja na mama ambaye ameshika mtoto wake kwa njia ya kipekee, anaonekana kuwa anapewa chanjo dhidi ya magonjwa ambayo ni ya watoto. Muuguzi ambaye ameshika sindano katika mkono wake wa kulia, anaonekana kuiingiza ndani ya mkono wa mtoto mdogo kisha mama, anamsaidia ili angalau akaweze kumpea mtoto huyu chanjo.

Maeneo ya ukame, ambapo kiangazi kimeweza kusababisha miti kukauka pamoja na nyumba ambayo inaonekana. Nyumba ambayo imejengwa na kuezekwa na nyasi. Inaonekana kuwa sehemu hii haipokei mvua ambayo ni nyingi. Kwenye picha hii kuna kibuyu ambacho kimewekwa mahali pale ili wanachotea maji.

Virutubishi vya kuongeza madini mwilini ni jambo la muhimu sana katika maisha ya binadamu, virutubishi hivi vinaweza kuja katika chembechembe ambazo hupakiwa katika pakiti na virutubishi hivi huweza kusaidia binadamu ili kuongeza nguvu za kupigana na magonjwa katika maisha yake na katika mwili wake.

Mhudumu wa afya pamoja na mama na mtoto wapo katika shughuli nzima ya kumchanja mtoto huyu. Muuguzi ambaye anaonekana kushikilia sindano ambayo ameingiza katika mwili wa mtoto anaonekana kumhudumia na kumshughulikia mtoto.

Kwenye maelezo yaliyo onekana katika bango hili, inaonyesha dawa za aina ya cholecalceferol capsules ambazo zipo katika utatu. Tembe hizi almarufu super D3, mojawapo ya tembe ambazo zimeidhinishwa humu nchini.

Kubwa ambayo imenyesha katika sehemu hii imesababisha mafuriko katika hospitali ya kaunti ya Ahero. Hospitali hii ambayo inajulikana kama Ahero County Hospital, ambayo inawahudumia wateja mbali imeonekana kufurika maji kiasi kwamba inaweza kutatiza shughuli za kupata huduma.

Chanjo ya measles, mumps na rubella ni mojawapo ya chanjo ambayo imeidhinishwa humu nchini. Chanjo hii inaweza kupatikana kwa pakiti mbali mbali na inaweza kupakiwa kwa pakiti za rangi tufauti. Kuna pakiti za bluu, kuna pakiti za rangi ya machungwa, kuna pakiti mbali mbali. Chanjo hii inaweza kupeanwa katika mwili wa binadamu kutumia sindano.

Mhudumu wa afya akiwa anamweleza mgonjwa jinsi ambavyo anaweza kuepuka magonjwa . Mhudumu huyu ,ambaye ana vifaa vyake vya kufanya kazi vilivyopo mezani, wanaonekana kuzungumza na mteja ambaye amekuja na anamsikiza kwa makini.

Bango hili ambalo ni la daktari Mduba, ambaye anatibu magongwa kwa njia ya kiasili, anatibu nguvu za kiume, mishipa na ngili kaswende sugu amewaza kupakia dawa zake katika chupa mbalimbali na kuzianikisha katika mahali hapa, kisha daktari huyu ambaye amepakia baiskeli yake katika eneo hili, amekuja hapa ili kutibu.

Mama mjamzito anaonekana akiwa amelazwa chini ya sakafu na muhudumu akiwa anamfanyia gangaganga za kwanza almaarufu first AID mama huyu ambaye anaonekana kufungwa kitambaa katika sehemu yake ya chini anayeonekana kuwa na sweater ya rangi nyekundu anaonekana kuwa na mawazo sana.

Dawa hii ya kuongeza virutubishi vya vitamini daa tatu ni mojawapo ya dawa ambayo ni nzuri. Dawa hii ambayo inawekwa kwenye pakiti na kisha inawekwa kwenye chupa inaweza kuwa na maelezo ya jinsi ya kutumia dawa hii na jinsi unaweza kuipata na kampuni ambayo imeunda dawa hii.

Mhudumu huyu wa afya ambaye amemshika mtoto katika mkono wake anaonekana kumwangalia kwa njia ambayo ni stadi sana. Mhudumu huyu ambaye ametia tabasamu katika nyuzo yake anaonekana kuangalia mtoto ili akaweze kujua shida ya mtoto ipo wapi au mtoto Yuko salama.

Shirika la serum institute linawashilisha chanjo ya measles mumps na rubella almaarufu measles mumps na rubella vaccine chanjo hii ambayo imeidhinishwa inaweza kuwa katika kiwango cha sufuri nukta tano ml hadi dose 1 ambayo inawezesha mtu kupata chanjo.

Mama pamoja na muuguzi wakiwa wanampa chanjo mtoto wake, muuguzi ambaye ametabasamu na mama ambaye anaonekana kuwa makini kwa kile ambacho muuguzi anafanya, wapo kwenye zahanati hii ambayo mtoto anapewa chanjo na kisha kule nyuma kuna kioo ambacho kinaonyesha yale ambayo yanaendelea.

Mkulima anapigana na wadudu ambao wanaweza kusababisha hasara kubwa katika mimea ambayo anapanda anaonekana kuwafukuza wadudu hawa ambao ni wengi na ambao wanadaminiwa kuleta hasara katika mimmea ambayo ameipanda.

Mbinu ya kupokea chanjo ni kwa kupitia sindano. Mteja ambaye anapokea chanjo anonekana kuhisi uchungu baada ya sindano kuingia ndani ya mwili wake, na uchungu huu unasababisha akaweza kufunga macho ili angalau akaweza kupokea chanjo hii kwa njia salama.

Nguvu za kiume ni mojawapo ya njia za kuongeza tendo la ndoa likawa tamu, na likawa tendo ambalo linaweza kufurahia kwa wanaume na wanawake. Na mojawapo ya njia ya kuongeza nguvu za kiume ni utumizi wa dawa la mtiki au mkoko, dawa ambalo linapigiwa mpato kwamba limeweza kusaidia wengi kujinufaisha na hata kujiboresha katika tendo la ndoa.

Watu hawa wanaonekana kupambana na Mikasa ya moto ambayo imezuka katika maeneo haya. Watu hawa ambao wamevaa magwanda rasmi ya kuzima moto wanaonekana kuingia katika sehemu ya moto ambayo moto unaonekana kuwa mkubwa na wanaonekana kupambana na kupigana na moto huo.

Mhudumu wa afya akiwa pamoja na mgonjwa wa macho. Mhudumu huyu ambaye anatumia mashine spesheli Ili kuangalia na kutathmini ubora wa macho wa mteja wake. Anatumia mbinu hii ili angalau kujua ni nini ambacho mgonjwa anaugua kwayo.

Wahudumu hawa wa afya wanaonekana kubeba dawa iliyo na kemikali kwenye kibuyu cha rangi nyekundu, kisha kuna kibuyu kingine ambacho cha rangi ya samawati ambapo, ambacho kipo kwenye sakafu. Wahudumu hawa ambao wamevaa magwanda rasmi kisha wamevaa glove na hata wakajifunika uso wao. Wanaonekana kuwa na kemikali ambazo ni hatari.

Gari hili linaonekana kupakia na kupakua mitungi ya gesi . Gesi hizi ambazo zinasafirishwa kwa mitungi mikubwa zinaonekana kuingizwa katika chumba hiki, gasi hizi zinaweza kutumika katika upishi katika viwanda mbalimbali vya humu.

Dawa aina za supremax na dawa aina za renimox ni mojawapo ya dawa ambazo zinapakiwa kwenye paketi na kisha ni tembe ambazo zinaweza kutolewa kwenye paketi hii katika vyombo ambavyo hubeba tembe hizi tunaweza kupata maelezo jinsi ya kutumia tembe hizi.

Mafuriko anapokuja hutatiza uchukuzi. Gari hii limeweza kuanguka kutokana na mafuriko mengi ambayo yameenea katika jiji hili. Watu wanaonekana kutembea kwenye maji ambayo, yanaweza kuhatarisha maisha yao hata yanaweza kuhatarisha afya zao.

Daktari pamoja na muuguzi wakitumia vifaa vya kitechnologia kuweza kutadhimini meno na kinywa cha mgonjwa aliyelazwa. Mgonjwa huyu ambaye anaonekana kufungua kinywa chake na daktari ambaye anaonekana kuwa na shuguli ya kuingiza vifaa ndani ya mdomo anasaidiwa na nesi ambaye amebeba taa inayomlika vizuri.

Mafuriko makubwa ambayo yamesababishwa na mvua nyingi imeweza kusababisha hasara za makazi. Katika mafuriko haya, pana boti ambayo inatumika kusafirisha vitu vya nyumbani ambavyo vinaweza kuharibika kutokana na mafuriko haya na kutokana na wingi wa mvua inayonyesha.

Maabara ni njia moja ya ufumbuzi ambayo imetolewa katika taaluma mbalimbali ikiwemo taaluma ya udaktari, taaluma ya maabara na mambo mengi, kwa hivo maabara ni mahali ambapo ufumbuzi mwingi unapofanyika, na imerahisisha kazi ya kufanya utafiti na kufanya ufumbuzi.

Kwenye hospitali hii anaonekana muuguzi pamoja na mtoto mdogo ambaye ameketi, muuguzi huyu ambaye anatengeneza dawa angalau akaweza kumkabidhi mtoto anaonekana kuwa mtu amabye ni wa umakini anapoitengeneza dawa hii.

Kwenye chupa ya vitamini D-3, ambayo haina kolestrol, inawezekana kwamba vichembe vilivyomo kule ndani husaidia katika kuboresha virutubishi katika mwili na husaidia mwili angalau kupata virutubishi zaidi ambavo haviwezi kupatikana katika mankuli yoyote yale. Na kwa hivo inampasa mtu angalau kuchukua tembe mbili tatu kwa siku ili kungeza.

Chumba hiki kidogo kinaonekana kwa umbali tu, chumba hiki kinaonekana kuwa ni chumba cha usafi almarufu choo, ambacho kinahakikisha kwamba watu angalau wa eneo hili wanaweza kupata huduma hizo kwenye chumba hiko. Mkabala wa chumba hicho kuna mahali pa kunawa mkono kuashiria kwamba usafi unadumishwa.

Hawa ni wahudumu WA afya na hasa wahudumu ambao huidhibiti na kuchunguza macho ambao wametembea katika nyumba moja ya makazi. wamepata mzee huyu na kisha amekaa kwenye kiti na wanatadlthmini macho yake iwapo wakitumia kifaa ambacho ni maalum.

Dawa tofauti tofauti za kiasili zikiwa zimipakiwa kwenye pakiti tofauti tofauti. Kuna pakiti ambazo ni za rangi, nyeupe, kuna pakiti ambazo ni refu. Pakiti hizi zote zina maelezo ya jinsi ambavo dawa hizi zinaweza kutumika na sehemu ambazo zinaweza kutibu katika mwili wa binadamu.

Muuguzi huyu pamoja na mama ambaye amemshika mtoto wake, mtoto akiwa anapewa chanjo. Mama huyu ambaye anaonekana kuwa anatabasamu anaangalia jinsi ambavyo muuguzi anafanya shughuli yake nzima ya kumpa mtoto wake chanjo.

Majukumu ya mama ni majukumu murwa sana katika maisha ya mtoto wake. Mojawapo ya majukumu haya ni kuhakikisha kwamba mama amempeleka mtoto akaweza kupata chanjo dhidi ya magonjwa ambayo yanaweza kumpata mtoto huyo akiwa mdogo na mambo ambayo yanaweza kuzorotesha afya ya mtoto huyu anapokuwa mdogo.

Chanjo Ya yellow fever, ambayo ni chanjo dhidi ya ugonjwa wa yellow fever inaweza kusaidia katika kuepuka ama katika kuzuia ugonjwa huu. Chanjo hii ambayo huwekwa katika mwili wa binadamu kutumia sindano au tembe, ni mojawapo ya chanjo ambazo zimeidhinishwa nchini Kenya

Mkenya aliyevalia kama mmasai anapokea chanjo yake akiwa na ujasiri. Daktari ameiminina sindano ndani ya mwili wake kwa njia ambao ni salama. Na mteja anaonekana kuwa hana wasiwasi wowote. Anaikubali chanjo hiyo na anaonekana kuwa ana tabasamu.

Viongozi mbalimbali na washikadau katika shirika la afya, wakiwa wamevaa barakoa na wakiwa wanaonekana kufanya shughuli ya kuhamasisha watu, mmoja wao anaonekana kubeba kijiko cha kubebea mchanga, wengi wapo ndani ya umati ambao unaoekana kuwa mkubwa.

Mimea nayo haijaachwa nyuma. Ili kuzuia magonjwa ambayo yanakumba mimea, mkulima amenasihiwa kufanya juhudi ili kuhakikisha kwamba amepakia dawa mimea yake ili iweze kuepukana na magonjwa ambayo yanakumba mimea ikiwa ndogo.

Chanjo ya MMR ikiwa kwenye chupa na sindano ambayo imepenyezwa ndani ya chanjo hii ili kuchukua dawa hili ikaweza kudungiliwa mtu, anayeibeba ameibeba kwa njia ya makini sana hili angalau akaweza kutoa dawa Ile kutoka Kwa chupa hiyo.

Chanjo hizi niya mojawapo ya chanjo muhimu katika maisha ya binadamu chanjo hizi ambazo hupakiwa katika chupa mbalimbali zinaweza kuchukuliwa kwanjia ya shindano ilizikaweze kupachikwa katika miili ya binadamu chanjo hizi ambazo huzuia magonjwa mengi ni muhimu ilizikaweze kuwasaidia wagonjwa.

Mkulima ambaye anaonekana kuvaa mavazi ama magwanda ya kujisitiri kutokana na kemikali za yale ambayo anafanya. Ananyunyiza dawa katika maa, katika mimea yake, ili isiweze kupata magonjwa au iweze kuebukana na viini ambazo zinasababisha mago..,

Daktari wakiwa pamoja na mgonjwa wake akiwa anatumia kifaa cha kielektroniki, kifaa cha teknolojia ambacho kimewezesha na kurahisisha mbinu ya kuangalia na kutathmini jinsi ambavyo meno yalivyo katika kinywa na kujua ubaya uliopo kwenye meno hayo.

Mkulima huyu yuko katika shughulil nzima ya kunyunyizia mimea yake dawa, angalau akaweza kufukuza wadudu ambao wanaweza kuwa katika mimea huu. Mimea hii ambao ni maua kwa kawaida yanaweza kunyunyiziwa dawa ili yakaweza kuwafukuza wadudu ambao wanaweza kusababisha magonjwa

Mhudumu wa afya pamoja na mama wanashirikiana kumsaidia mtoto kupokea chanjo. Anapokea chanjo kupitia kwa njia ya mdomo. Mhudumu ambaye amevaa magwanda ya utambulishi ya rasmi pamoja na mama ambaye amevaa nguo nyeusi wanashirikiana ili kuhakikisha kwamba mtoto anapokea chanjo.

Muhudumu huyu wa afya ambaye anaonekana kubakia madawa katika paketi mbalimbali anangalia kwa umakini kisha madawa yaliyo kwenye chupa anayapakia kwenye paketi kisha na kuyaweka pembeni kule muhudumu huyu ambaye amevalia mawanda kisha akavaa barakoa anaonekana kuwa makini sana katika shughuli yake.

Hawa ni waudumu kutoka idara ya afya ambao wamezuru sehemu hii ambayo inaonekana kuwa ni mazingira ya shule kule nyumba Kuna watu wawili ambao wanaonekana kuwa walimu katika sehemu hii wamekuja iliangalau kutadhimini hali na kisha tunaona kuna sehemu ya kunawa mikono kisha tunaona wao wanazungumza mojakwa moja.

Watu hawa wanaonekana kuwa wanachota maji kutoka kwa bawa hili. Maji ambayo ni hapa katika semuhi hii yanaonekana kuwafanya watu hawa kuja katika sehemu angalau kujipatia maji. Watu hawa wawili wamevibeba vibuyu ambavo vitawasaidia kubeba maji.

Kuna mbinu kadha wa kadha ya kuzuia mimea dhidhi ya magojwa tofauti. Na njia moja ambayo ni murua ni unyunyusaji wa dawa kwa mimea hii ili kuzuia magonjwa au wadudu wanao ingia katika mimiea hii na kusababisha sana katika mazao.

Kuhifadhi maji katika mitungi ni jambo la muhimu. Jambo hili huzuia kukozekana kwa maji wakati wa kiangazi na kusababisha kukosekana kwa maji na kuleta virusi na mambo kama hayo. Kwa hivyo jamii ambayo inaekeza katika kutunza maji na kuhifadhi maji watakuwa wamepiga hatua katika kilimo katika afya na mambo mengi.

Mafuriko makubwa ambayo yameshuhudiwa katika sehemu hii yanatatiza shughuli nyingi katika sehemu hii ya makazi. Sehemu hii ambayo ni sehemu ya makazi ambayo ni ya mabati yanaonekana kutatizika kiasi kwamba kuna vitu ambavyo vimezama majini na watu ambao wako kwenye majini wanga angalau kuokolea shughuli hii.

..... wa afia, akiwa ameshikidhia pakiti ya chanjo katika mkono moja na mkono mwingine akiwa ameshikidhia sindano, anaonekana kufuruta dawa hiyo ili kuweza kumdunga mtu chanjo hiyo, anaonekana kuvaa magwanda rasmi ya kazi kisha barakoa.

Mhudumu huyu wa afia almaarufu nesi anapachika shindano ndani ya mkono wa mgonjwa anayeketi katika kiti hiki muuguzi huyu, ambaye labda anampa chanjo, anamfanya kwa makini kisha katika mkono wake ako na pamba.

Furaha ya mama huyu, ni kumwona mtoto wake akiwa anakuwa. Tabasamu anapomshika mtoto kwenye viganja vyake ni kumwona, mtoto akiwa katika hali shwari. Mtoto naye kwenye mikono ya mama, hana tashwishi lolote akijua kwamba mama amembeba.

Shughuli ya kupeana chanjo katika adara iliweza kufika hapa. Mhuguzi pamoja na watu ambao wamepiga foleni wanachukua nafasi ya kuwachanja watu ambao wamekuja. Watu ambao wanaonekana kuvaa barakoa wamepanga fole Ili waweze kupokea Huduma hii.

Vitu katika meza hii inaonyesha jinsi ambavo matibabu ya asili yanaweza kutumika. Vitu hivi ambavo mara mingi vinaonekana ambavo hutumiwa na waganga ni mbinu mojawapo ya njia ya kutibu magonjwa ambayo ni sugu na magonjwa ambayo yanahitaji ushirikina ili yakaweza kutibiwa.

Pakiti hii imebeba viritubisho ya D3 tatu, pakiti ambayo inaonekana kuwa ya rangi ya kijani imeweza kuekwa katika hili njia ya kutambulika. Viritubisho hivi ambavyo husaidia mwili kupambana na magonjwa ni mojawapo ya viritubisho Bora katika mwili wa binadamu.

Mgonjwa pamoja na muuguzi huyu ambaye wako kwenye kifaa cha kielektroniki almaarufu mashini ambayo inamsaidia muuguzi kuangalia macho ya mgonjwa, muuguzi ambaye amevaa barakoa kisha ambaye amebeba kipima joto anatazama kwa makini kifaa hiki.

Daktari aliye na miwani kwenye macho yake na barakoa kwenye uso wake akiwa na sindano mkononi akichukua dawa kutoka kwa kipande ambacho amebeba katika mkono mwingine. Dawa hii ambayo ni chanjo inaweza kuwafanya watu kuepuka magonjwa mengi ambayo yameweza kukurupuka.

Chanjo ni muhimu katika maisha ya binadamu. Chanjo huweza kuja katika umri ndogo, umri wa kati ama umri wa juu. Na katika chanjo hizi, madaktari huwezesha watu kupata chanjo dhidi ya magonjwa mengi. Chanjo huja wakati wa mlipuko wa magonjwa tofauti na kwa ajili hiyo watu wengi wameruhusiwa kuchukua chanjo hizi kwa hiari.

Muuguzi akitumia chombo cha kiteknolojia kuweza kutathimini ubora wa masikio ya mteja wake. Muugizi huyu ambaye anaangalia kwa njia ya makini sana, anatazama sikio la mteja ili kujua ni kipi ambacho kinaendelea kule ndani.

Watu ambao wanaonekana kukaa katika kikao. Wengi ambao wamevaa sare kuonekana kwamba ni maafisa wa afya katika sehemu hii. Wamekuja Ili angalau kuwaongelesha wale ambao hawajavaa sare hizi. Mmoja wao amesimama na anaeleza na kisha wengine wameketi kuskiza.

Wahudumu hawa wa afya ambao wamevaa kwa njia ambayo inafanana wamebeba kemikali mbali mbali katika migongo yao na kisha wananyunyiza sehemu hizi dhidi ya magonjwa ambayo yanaweza kuathiri binadamu. Watu hawa ambao wanaonekana kuwa na ujasiri wa kufanya unyunyiziaji wanatembea pamoja.

Waudumu wa afya wakiwa katika shughuli nzima ya upasuaji wahudumu hawa ambao wamevaa mawanda yao rasmi ya upasuaji wanaonekana kusomea shughuli ya upasuaji katika jengo hili waudumu hawa ambao wamevaa barakoa Kila mmoja wamevaa nguo ambazo ni za upasuaji wanaonekana kuwa kujukumika katika shughuli hii.

Chombo hiki ni cha utafiti. Wanaonekana kutafiti jinsi ambavyo maji haya yanaweza kutoka katika chombo hiki. Mtu ambaye amevaa suti ya rangi nyeusi na mwingine ambaye amevaa shati ya rangi jeupe washirikiana ili kuhahakikisha kwamba angalau wanaweza kuona kile ambacho kinaendelea.

Daktari huyu wa meno akiwa anatathmini meno ya mteja wake. Mteja ambaye amelaza chini na kifaa hiki, anaonekana wakinywa wasi kisha daktari anatumia mashine ili kuhakikisha kwamba anaangalia jinsi ambalo anatasaidia mgonjwa wake.

Sakafu hili linaonekana vibuyu ambavyo vimezingirwa na vitu ambavo vinaonekana ni vya kishirikina , katika sakafu hili ambalo ni la rangi nyeupe linaonekana kuwa na vitu ambavo ni vya kutibu magonjwa kupitia mbinu ya kisaili au kienyeji.

Hizi ni sodo za kutumika na wanawake katika siku zao za hedhi. Sodo hizi ambazo zinawasaidia kina mama kuwa na siku zao kwa njia ambayo ni salama zimeshikiliwa na mikono ya watu wawili ambao mmoja amevaa pete katika mkono wake wa kushoto.

Dada huyu anaonekana kuchota maji kutoka kwa mfereji akitumia kibuyu. Dada huyu ambaye amechutama anaonekana kufurahia jinsi ambavyo maji yanaingia kwenye kibuyu chake na kule nyuma kuna nguo ambazo zimeanikwa katika kamba na nyumba za mabati ambazo huweza kuonekana.

Mojawapo ya njia ya kusafisha mahali pa kukaa, ni kuhakikisha choo na mahali kwingine kunasafishwa . Mtu huyu anayeonekana kusafisha kwa njia ya rahisi ,sehemu hii ambayo ni sehemu ya umma ,anaonekana kuvaa jezi ya rangi nyekundu kisha kule chini rangi nyeusi ,akiwa katika shughuli ya kusafisha.

Mkasa wa moto unapokuja huathiri sana mambo mengi. Mkasa hii ambayo husababishwa mara nyingi na magari ambayo hubeba petroli yanaweza kuleta hasara katika jamii ila tu watu wanashauriwa kwamba wasiweze kufika karibu wala kuchukua picha ya mikasa ambayo inaendelea.

Wahudumu wa afya wamezindua vyombo mbalimbali vya kiteknolojia ambavyo vinatumika, wahudumu hawa wawili ambao wamevaa magwanda yao kisha wakavaa barakoa, wanaelekeza vifaa hivi katika kinywa cha mgonjwa, ili kutathmini kile ambacho kinamwadhiri mgonjwa katika kinywa chake.

Huduma za afya hasa huduma za chanjo zinaweza kuletwa karibu na wananchi ili kuhakikisha kwamba kila mwananchi mdogo au mkubwa anaeza kupokea huduma hizi kwa njia ya rahisi, ili kuweza kuepuka magonjwa ambayo hukurupuka mara kwa mara au kuzuia viruzi kwa magonjwa ambayo husababisha magonjwa ambayo tunaeza kuzuia kama binadamu.

Chanjo ya MMR ambayo inapakiwa katika chupa spesheli, ni mojawapo ya chanjo almaarufu, ya kupigana na ugonjwa wa measles, mumps na rubella . Chanjo hii ambayo hupeanwa kwa njia ya kudungwa sindano, huweza kuwafaidi watu dithi ya magonjwa ambayo yanakurupuka.

Mkulima huyu yuko katika shughuli ya unyunyizaji dawa katika mimea yake, mkulima huyu ambaye amevaa magwanda rasmi ya kujisitiri kutokana na kemikali, anaonekana kunyunyiza dawa ili akaweze kusaidia mimea yake dhidi ya magonjwa na wadudu ambao wanaweza kusababisha magojwa.

Hawa ni wahudumu wa afya ambao wamezuru sehemu hii ili kuhakikisha kwamba kila mtu hapa anafuata maagizo ya kudhibiti ugonjwa wa Corona. Watu hawa ambao wamevaa nguo rasmi na kisha wanaonekana kuwa wamekuja ili kuwaongelesha watu katika eneo hili wanapiga hatua katika kupambana na magonjwa.

Mtu huyo anaonekana kuuguza majeraha mengi sana. Akiwa amejilaza, anaonekana mwenye maumivu mengi akiwa katika Hali ya kutojifahamu. Mtu huyu yupo kwenye hospitali na mtu huyu kuna Sahani ambazo ziko karibu naye, vikombe kuashiria kwamba anapokea matibabu.

Muuguzi huyu ambaye anachukua dawa kutoka kwa chombo ambacho kimebeba dawa hiki. Anaonekana kuwa wa makini sana, anavurita shindano ili kuwachilia dawa hiyo iingie kisha akaweza kupata dawa hiyo ndani ya mwili wa binadamu ili akaweza kujizuia na magonjwa.

Kwenye chupa hizi pana dawa ambazo ni virutubishi vya kuongeza virutubishi ndani ya mwili. Dawa hizi ambazo zina vitamini D3, vitamini K2 na vitamini D3 ni mojawapo ya virutubishi ambavyo vinakubalika kuongeza afya mwilini.

Chanjo ya MMR almarufu Measles, Mumps na Rubella ni mmojawapo ya chanjo ambayo hupakiwa kwenye pakiti kisha huwekwa kwenye chupa. Chanjo hii ambayo huingishwa katika mwili wa binadamu ikitumiwa sindano, ni mojawapo ya chanjo zlizoidhinishwa nchini Kenya.

Watoto ambao wanazaliwa kabla ya umri wao wa kuzaliwa, huwekwa kwenye chombo maalum ili kuhakikisha kwamba wanaweza kukua na wanaweza kupata madini ambayo wanahitaji. Muuguzi huyu anaonekana kumhudumia mtoto ambaye amewekwa kwenye chombo hiki.

Wahudumu wa afya almaarufu manesi, wanaonekana kuwa na furaha katika kumhudumia mgonjwa anayelazwa katika majela maalumu ya kumwangalia. Mhudumu mmoja anaonekana kutathimini meno na hata macho ya mgonjwa wao.

Tembe za aina mbalimbali zimeweza kuwekwa kwenye meza hii. Tembe hizi ambazo zinachukua rangi ya kijani na samawati hutolewa katika pakiti ambazo pia zimewekwa katika meza hii. Pakiti hizi ambazo hueleza Maana ya tembe, jina na hata matumizi yanaweza kusaidia yule ambaye anatumia kuelewa.

Mojawapo ya madini ya kuongeza zaidi katika chakula hata baada ya kula ni madini ambayo huitwa nature made calcium ,madini ambayo huitwa pure AN Cabslation ,madini ambayo huitwa my kind organics , madini haya wanasema kwamba ni madini ambayo yamejaribiwa kwa zaidi ya miaka hamsini ili yakawa kwenye soko na yakafaidi watu wanaotumia.

Kina mama wa jamii hii ambao wanashughulika na kujukumika katika shughuli ya kubeba maji wanapiga picha kuashiria kwamba wamebeba maji kutoka mbali ili wakaweze kutumia maji haya katika shughuli za nyumbani, mama hawa ambao wamevaa vizuri kuhakikisha kwamba tamaduni zao zinazingatiwa, wamebeba vibuyu katika vichwa vyao.

Chanjo ya polio alimaarufu polio vaccine ambayo hupeanwa Kwa sindano ni mojawapo ya chanjo ambazo zimehidhinishwa nchini ili kupigana na ugonjwa wa polio .Ugonjwa huu huwa mara nyingi inawaathiri watoto wenye miaka chini ya mitanona ndio Maana serikali imehidhinisha kwamba kila mtoto aliye chini ya miaka mitano apewe chanjo hii.

Shirika la AHASAKA HERBAL MEDICINE GROUP. Mojawapo ya shirika ambalo huuza madawa ya hali ya kenyeji. Dawa hizi ambalo zimeweza kuidhinishwa kuweza kusaidia watu katika hali mbalimbali. Dawa hizi ambalo mara nyingi upakiwa katika pakiti za chupa. Yaweza kuwa na maelezo ya jinsi ambavyo dawa hizi hutumika.

Mafuriko ambayo yameathiri sehemu ya kuishi, mafuriko haya ambayo ni maji ambayo yamesababishwa na mvua nyingi ambayo imenyesha imewafanya watu kuwa na wasiwasi wa mahali ambapo wanaweza kuishi. Watu wawili wanaonekana kuingia katika maji haya ili angalau kufanya uokozi wa vitu ambavyo viko katika sehemu hii.

Mojawapo ya chanjo ambayo imeidhinishwa humu inchini, ni chanjo ambayo huitwa alimaarufucs measles, mabs na rubella .Chanjo hii ambayo hudungwa kwenye mwili wa binadamu, imeidhinishwa kuwa mojawapo ya chanjo ambayo inaweza kufanya mwili wa binadamu kuweza kuzui ugonjwa wa measles, magonjwa ya mabs na magonjwa ya rubella.

Kwenye meza wanaonikana kuwa na chanjo ya MMR, chanjo ya MMR, almarufu measles, mumps, na rubella, mojawapo ya chanjo katika taifa letu la Kenya. Kuna sindano ambayo imeekezwa mkabala wa chanjo hii, na sindano hii ndiyo itatumika kuashiria kwamba mgonjwa anapokea chanjo.

Je unaweza, unajua kwamba unaweza kuongeza madini, ya vitamini d tatu katika mwili wako kwa kuchukua chembechembe ambazo zimepakiwa kwenye pakiti? Iwapo haujajua tembelea kituo cha afya kilicho karibu nawe ili ukaweza kupata ushauri wa daktari.

Dawa za chanjo ya yellow fever ,hupakiwa katika pakiti maalum ambayo hufunikwa na vifuniko vya chuma. Dawa hii ambayo huwekwa kwa mwili wa mwanadamu kupitia sindano maalum, huweza kusaidia dhidi ya magonjwa ambao hulipuka magonjwa ya yellow fever .

Wanafunzi hawa ambao wanaonekana kuvaa sare za shule, wamefika hapa ili kunawa mikono yao ishara kwamba hawataki kuambukizwa ugonjwa wa Corona .Wanafunzi hawa ambao wamevaa barakoa zao vizuri, wamejutama ili kunawa mikono.

Chanjo ya MMR ambayo imeonekana kushikiliwa na mmoja wa wauguzi. Akiwa ameshika sindano na sindano hii inaonekana kwamba kule ndani kuna baadhi ya chanjo ambayo imekwisha kupakiwa, inaongoja ikaweza kuingizwa katika mwili wa binadamu.

Muuguzi huyu pamoja na aliyekuwa mgonjwa wanachukuwa nafasi ya kushauriana kisha mhudumu anamwagalia katika mikono yake ili kutadhmini mahali ambapo anaweza kutumia kudunga sindano.

Kitengo cha huduma za dharura alimaarufu ICU ni kitengo cha muhimu sana katika hospitali nyingi humu nchini. Wagonjwa ambao huletwa katika kitengo hiki ni wagonjwa ambao hawajiwezi, Lakini kutokana na huduma hizi wanaweza kutoka kwenye vyumba hivi wakiwa wanaona wakiwa na uwezo wa kufanya shughuli za kila siku.

Dawa hizi za kiasili ambazo zimeweza kupakiwa katika mifuko ya chuma na kisha kufunikwa vizuri ni moja wapo ya dawa ambazo zinatumika kupigana na magonjwa lakini dawa hizi zimetolewa kwa miti za kiasili.

Mhudumu huyu wa afya ya wanyama anaonekana kumfanyia mnyama huyu shughuli ya kumtibu. Mhudumu huyu ambaye amevalia barakoa na kisha akajifunga ili asiweze kuambukizwa na magonjwa anaonekana kuweka sindano ndani ya pua ya mnyama.

Ukame katika pembe nyingi humu nchini hufanya jamii nyingi kuwa na maisha ya chini wanapopata miradi ya kuchota maji mahali sehemu moja hufurahi sana jamii hizi na huwa wanatangamana katika sehemu hizi ili angalau kupata shughuli hizi za maji.

Hiki ni mojawapo wa kivaa kifaa ambacho hutumika kutathmini shida zilizopo kwenye maskio ya mtu, daktari anapotumia kifaa hiki huangalia jinsi ambavyo maskio hayo yapo ama iwapo kuna shida katika maskio ya mtu ili kuyarekebisha.

Muuguzi huyu anaonekana kuwa katika maabara ,muuguzi huyu ambaye amevaa magwanda rasmi ya maabarini kisha amabye amevaa glavu kisha akavaa barakoa anaonekana kutazama chombo anachokifanyia utafiti kwa umakini mkubwa sana .

Kwenye kliniki ya Emmanuel Herbal Clinic upata baadhi madawa ambayo yanasaidia kwa jinsi mbalimbali , kwenye dawa hizo utapata maelezo kwa jinsi ya kutumia madawa hayo na jinsi madawa hayo huponywa magonjwa gani.

Tembe hizi ambazo zimerundikwa mezani zikiwemo paketi ambao tembe hizi upakiwa zinaweza kueleza jinsi tembe hizi zinaweza kufahidi mwili wa binadamu. Tembe hizi ambao huongeza virudupishi katika mwili wa binadamu huweza kusaidia mwili kupata virudupishi ambavyo havipatikani katika chakula cha kawaida.

Mhudumu huyu wa afya akiwa ana mgonjwa ambaye anahitaji utafiti zaidi magonjwa haya ambayo huwekwa katika mashini almaarufu radiotherapy huweza kuwa na hatari sana kataka maisha yao lakini muuguzi huyu anaoneka kuwa na ujasiri kwa yale ambayo anafanya.

Mama, mtoto na muuguzi, wakiwa katika mawasiliano moja kwa moja ili angalau kujua jinsi mtoto anavyoendelea, mojawapo ya shughuli hii husaidia mama na muuguzi kuweza kujua hali ya mtoto na kuweza kusaidia mtoto akaeza kukua kwa njia ambayo ni salama.

Wahudumu hawa wa afya wanaonekana kujisitiri kutokana na kuambukizwa kwa ugonjwa. Wanaonekana kuchanganya dawa iliyoko katika mitungi wa rangi nyeusi wakiwa na dawa hiyo katika mtungi wa rangi ya samawati. Wahudumu hawa ambao wamejifunika kila mahali wanajisitiri kutoka ugonjwa wa Korona.

Chanjo iliyoidhinishwa kupigana na ugonjwa wa yellow fever ugonjwa ambao umeenea sana katika taifa letu la kenya huitwa vaccine leaf vaccine hii huweza kupeanwa kwa njia ya sindano na huwezesha wakenya wengi kupigana na ugonjwa huu ili kuepukana na madhara ambao huja na ugonjwa huu.

Mwalimu ni mtu wa maaana sana katika maisha ya binadamu. Mwalimu hutumia mbinu mbalimbali ili kuwezesha mwanafunzi wake akaweza kuelewa kile kitu ambacho anafunza. Mwalimu anaweza kutumia maonyesho, mwalimu anaweza kutumia kuandika , mwalimu anaweza kutumia mbinu mbalimbali bora mwanafunzi wake awe ameelewa kile kitu ambacho anazungumzia. Na kwa hivyo faida ya mwanafunzi ni ile atakapofuata mwalimu hatua baada ya hatua.

Kwenye meza hii, wanaonekana chupa ambayo imeandikwa brokan capsule. Na kwenye meza, vinaonekana vidude au chembe-chembe za capsules hizi ambazo zina rangi nyeupe. Kwenye chupa hii, kuna maelezo ya matumizi ya tembe hizi.

Watoto wanaruhusiwa kuosha mikono yao kabla ya kufanya jambo lolote, labda wanahitajika kula au wako katika shughuli za kufanya michezo, shughuli za shambani, wanahitaji kuosha mikono ili wasisambaze virusi au wasiwe na mambo ambayao yanaweza kuwafanya wapate magonjwa.

Kina mama hawa wanaonekana kufanya shughuli ya kushona. Mama huyu mmoja ambaye Yuko kwenye cherehani anaonekana kushona barakoa ambazo zitatumika katika kupigana na ugonjwa wa corona. Barakoa hizi ambazo zimerundika kwenye meza moja zinaonekana kushonwa kwa ustaalamu na umahiri mkubwa.

Mama pamoja na muuguzi aliyehidhinishwa anapopewa ushauri jinsi ya kumsaidia mtoto ili akaweza kukuwa. Mama anaonekana kuskiza kwa umakini maanake maisha ya mtoto ni maisha ambayo ni muhimu katika kauli ya mama.

Mazungumzo ya watu wawili ambao wanajihusisha na biashara, mmoja anaonekana akiuza vitu asili ambavyo vinamwezesha kuweza kufanya shughuli zake na mwingine akiwa anaendesha pikipiki akimskiza kwa makini maelezo ambayo anatoa kuhusu bidhaa ambayo anauza.

Muhudumu wa afya akiwa anamapa chanjo mzee ambaye ameketi katika kiti muhudumu huyu ambaye amevaa barakoa na kisha kavaa magwanda rasmi ya kazi anaonekana kumpa chanjo kwa kupitia sindano mzee ambaye amekaa kwenye kiti

Dawa la kutibu ugonjwa wa epilepsy almaarufu epilepsy dawa likiwa limewekwa kwenye kibuyu na likiwa limefungwa vizuri na kifuniko cha rangi ya machungwa ikiwa kimeorodheshwa sababu ya kufungwa na tarehe ya kuhidhinishwa.

Dental care ni moja wapo ya bango ambalo utalipata katika chumba hiki. Chumba hiki ambacho kinadhaniwa kuwa ni chumba cha upasuaji wa meno ama chumba cha uangalizi wa meno kina nafasi nzuri. Na kwenye ukuta inaonekana runinga ambayo inaonyesha picha fulani ili mteja anapoingia kabla hajaudumiwa, anaweza kuwa anatazama runinga hio.

Mafuriko yanapojaa huathiri sekta ya uchukuzi. Watu wengi na magari hutatizika wanapopata maji mengi yakiwa yanaburudikana kwenye barabara. Gari hizi ambazo zinaingia katika maji zinatatizika sana hasa kufanya watu wakachelewa kazini na mambo kama haya.

Muuguzi huyu pamoja na mama wakimpa mtoto chanjo, mama ambaye anonekana kuwa na wasiwasi anamtazama mtoto wake akipewa chanjo pamoja na mhudumu. Mhudumu naye kwa ustadi mkubwa anaonekana akiingiza chanjo ndani ya mdomo wa mwana huyu.

Mafuriko hutatiza shughuli nyingi ikiwemo shughuli ya makazi. Mafuriko haya ambayo yameingia katika nyumba ya watu hawa yamesababisha kwamba wakaweza kufanya juu chini ili angalau kuokoa bidhaa na kuokoa maisha. Watu hawa ambao wameonekana kuzingira nyumba hii, wanajaribu kuokoa jinsi maji hayawezi kuingia kwenye nyumba.

Hasara ya mafuriko ambayo yameletuwa na mvua nyingi inyonyesha mahali hapa, imeweza kuwafanya watu waweze kurundikana katika sehemu hii. Sehemu hii ambayo inoonekana kuwa daraja, imeweza kufurika, kisha maji yakaweza kufurisha na kisha kuwa na madongo poromoko.

Chumba hiki kinaonekana kuwa ni maabara. Maabara ambao daktari anafanyia utatmini wa meno ya wagonjwa wake. Ameketi mgonjwa ambaye amefungua kinywa chake na daktari yuko kwenye shughuli ya kuhakikisha kwamba anachunguza meno ya mgonjwa wake.

Chanjo mbalimbali zimetolewa hivi karibuni mojawapo ya chanjo hizi ni chanjo ambayo huitwa kwa kingereza Vaccine vebra ambayo inahitaji mtu aweze kupewa chanjo tano kwa wakati ama kwa kipindi cha chanjo, na chanjo hizi husaidia mara nyingi kuimarisha afya na mara nyingine kuepuka kupata magonjwa ambayo yameenea.

Wahudumu wa afya hawa almarufu madaktari, wako katika shughuli nzima ya kufanya upasuaji. Shughuli hii ambao imeraahisishwa na technologia mbali mbali, inaweza kufanyiwana madaktari hawa kwa njia ya rahisi na ambayo ni salama.

Afisa wa huduma za afya akiwa anatembea kutoka nyumba hadi nyumba ili kuweza kuwachanja watu dhidi ya magonjwa ambayo yamekurupuka . Afisa huyu ambaye anafanya chanjo kwa mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti anatazama kwa maakini akiingiza sindano ndani ya mwili wa mgonjwa huyu.

Mafuriko yanapokuja hutatiza uchukuzi na usafiri, magari haya yamewekwa kwenye foleni kwa sababu ya maji mengi ambayo yamejaa katika eneo hili, maji haya ambayo labda yalisababishwa na mvua nyingi iliyonyesha yameweza kusababisha madhara mengi yakiwemo mafuriko, ikiwemo msongamano wa magari.

Shughuli ya kuwa chanja watu wazima inaendelea hapa muuguzi pamoja na watu wengi ambao wamepiga foleni wamekuja angalau wakaweze kupokea chanjo ,chanjo ambayo huingizwa katika mwili wa binadamu kwa njia ya kutumia sindano kuweza kuwasaidia watu kupigana na magonjwa ambayo yanaweza kuzuka .

Chanjo ya MMR almarufu Measles ,Mumps na Rubella ni mojawapo ya chanjo ambao hupakiwa kwenye pakiti kisha huchukua chupa ndogo ambayo hubeba chanjo hiyo. Chanjo hiyo ambayo huwekwa katika mwili wa binadamu kwa kutumia sindano, ni mojawapo ya chanjo ambao utapata umuhimu na jinsi ya kutumia katika chupa na hata katika pakiti ambayo imeibeba.

Muhudumu wa afya almaarufu nesi pamoja na mama wa mtoto, mama akiwa amemshikilia mtoto kwenye viganja vyake na mhudumu wa afya akiwa katika shughuli ya kuhakikisha ya kwamba mtoto huyu anapokea chanjo kutokana ama kwa njia ya mdomo, chanjo hii huzuia watoto hutokana na magonjwa ambayo yana.

Choo cha umma huwashughulikia watu wengi sana, watu ambayo huja kwenye choo hiki wanaweza kupata huduma za kuingia kwenye choo na kuweza angalau kupata maji ya kusafisha mikono na angalau kujiachilia katika haja zao za kila anapohitaji.

Kabla ya kutumia tembe zozote ni vizuri ukaweza kusoma kwenye pakiti iliukaweza kuelewa tembe hii imetengenezwa kwa ajili ya nini, tembe hii inaweza kutibu nini na inaweza kuuliwa kwa kiwando gani, kabla ya kutumia.

Moja wapo ya tembe ambazo hutumika ili kuzuia ama kukinga kuskia uchungu unappatwa na ajali au unapo patwa na magonjwa ni tembe ya Motin-IB. Tembe hii ambayo huwa katika rangi ya machungwa huwezesha mtu ambayo amepata ajali angalau kusitiri ule uchungu anaokuwa nao.

Daktari akiwa na mawasiliano pamoja na mteja wake. Daktari wengi katika chumba hiki wanaonekana kufanya mawasiliano ya moja kwa moja pamoja na wateja ambao wamekuja. Mama ambaye amekaa akimtazama daktari, daktari naye akifanya ishara kwa ajili ya kueleza kile ambacho angetaka kusikia kutoka kwa mama.

Kwenye picha hii kuna vibuyu vya aina mbalimbali ambavyo vinaonyesha utamaduni mbalimbali wa jamii mbalimbali. Unaweza kuona vitu ambavyo wimewekwa katika pakiti ishara ya kwamba kuna uuguzi wa kienyeji unaoonekana kuendelea. Katika picha hizi unaweza kusoma membo mengi.

Akina mama hawa wanaonekana kuwa katika shughuli ya kutangaza. Mama ambaye amevaa barakoa na ana kipaza sauti, anaonekana kuwa anatangaza mambo muhimu katika jamii ambayo inamzingira. Mama huyo mwingine ambaye amevaa kitambaa anaonekana kuskiza na kuambatana naye wanapokuwa njiani wakielekea.

Daktari huyu pamoja na mama, wanaonekana kumwangalia na kumhudumia mtoto. Kwenye chumba hiki ambacho amelazwa mtoto kwenye kitanda, anaonekana mtoto huyu akiwa anahudumiwa na kule nyuma ya daktari kunaonekana kuna kiti cha rangi nyeusi na kiti kingine cha rangi nyeupe.

Watu hawa wamepiga foleni katika chumba hiki ili angalau wakaweza kupokea maji, katika mazingira haya ambayo yanaonekana hamna maji, watu hawa wanapiga foleni na vibuyu yao ili angalau wakaweza kupata huduma ya maji.

Daktari anachukua nafasi na kuangalia kupitia kifaa cha kidijitali iliaweze kuona ubora ulioko katika sikio la mgonjwa huyu muhudumu ambaye ameshika mgonjwa kwa kichwa kisha akamwangalia anatadhimini jinsi ambavyo anaweza kumsaidia.

Mikasa ya moto inapotokea ,mara nyingi husababisha asthma ambazo huja katika maisha ya binadamu. Kwa hivo mara nyingi wakati wa mikasa hii imetokea watu wengi hujumuika pamoja, jambo ambalo huzidisha hasara kubwa ambayo inaweza kuja kwenye familia na mazingira kwa sawia.

Mama aliye jifungua akiwa na tabasamu akimwangalia mtoto wake mama huyu ambaye bado yuko katika chumba cha malazi ana chukua muda wake na kumtazama mtoto wake kisha ana tabasamu kuashiria kwamba amefurahishwa na jinsi ambavyo amepata huduma katika sehemu hii.

Chanjo hii almaarufu mmr ni mojawapo ya chanjo ambao hupakiwa katika chupa hii na chanjo hii ambayo hutumika na watu huweza kuingizwa katika mwili wa binadamu ukitumia sindano kisha inamaelezo jinsi ya kutumika .

Mgonjwa akiwa amekalishwa chini na wauguzi amewekewa kifaa ambacho kinathatmini hali yake ya kupiga damu hali yake ya moyo na mambo kama hayo. anachukua rekodi ya hali hiyo ili kuhakikisha kwamba amepata ujumbe kutokana kwa mgonjwa.

Muhudumu huyu wa afya amebeba chanjo katika mkono wake na kisha amebeba sindano katika ya viganja vyake chanjo hii ambayo mwisho itaelekezwa katika mwili wa binadamu itatumika ili kupigana na magonjwa chanjo hii ambayo imeekwa katika paketi ambayo ni maalum inaweza kuhifadhiwa muda sana.

Balijaam ni moja wapo ya dawa ambazo husaidia nguvu za kiume. Unapotumia dawa hizi, bila shaka, utakuwa na ongezeko la tendo na ongezeko la nguvu na ari ya kutaka kushiriki katika tendo la ndoa. Kwa hivo, mtu ambaye ana ule uzoefu wa kushiriki katika matendo haya, bila shaka, ni mtu ambaye huenda amepatana na dawa hii na huenda ametumia ikamsaidia.

Pakiti hii imebeba virutubishi yva aina ya iron ambavyo huongeza virutubishi katika mwili zaidi na virutubishi ambavyo hutolewa katika chakula cha kawaida. Virutubishi hivi ambavyo husaidia angalau chembe zile nyekundu za damu kujengeka husaidia sana mwili.

Unyunyizaji dhidi ya virusi na wadudu mbalimbali huweza kufanywa katika maeneo mbalimbali. Mteja huyu ambaye anaonekana kunyunyiza bidhaa mbalimbali, amevaa magwanda rasmi na amejisitiri kutokana na adhari zinazotokana na kunyunyiza huku. Unaweza kumpata kutokana nambari ambayo ameandikiza pale chini.

Hili kuafikia malengo ya taifa la kenya , ni vizuri kuhakikisha kwamba kila mkenya anazingatia afya yake na na kila mkenya anachanjwa kutokana na magonjwa ambayo yanaweza kusababisha vifo vya wakenya wengi. Kwa hivyo, madaktari wote kote nchini hasa wale ambao wamehidhinishwa wana uwezo wa kuwachanja wakenya dhidi ya mangonjwa ambayo yanawakumba wakenya.

Chanjo ya ugonjwa ya Measles Mumps na Rubella almarufu MMR, ni moja wapo wa chanjo ambayo upakiwa kwa chupa hii ambayo inamaelezo kadha wa kadha. Moja wapo wa maelezo katika chupa hii ni, mgonjwa anapewa ya Magonjwa haya.

Mafuriko ambayo yamesababisha msongo ama kutatiza shughuli ya uchukuzi katika eneo hili. Magari mengi yanaonekana kuzamia ndani ya maji yakijaribu kuchukua ama kutafuta barabara hii ya kuenenda. Mafuriko haya yameathiri hata nyumba za makazi.

Mhuhudum wa afya pamoja na mgonjwa wake, mgonjwa akiwa amelazwa chini na kufungua kinywa wazi na daktari akiwa na kifaa katika mkono wake, wanawasiliana ili kuona jinsi ambavyo watamsaidia mgonjwa huyu angalau na meno yake ili akaweza kuwa na ubora wa meno.

Mteja na mhudumu wa afya akiwa anawekwa kidole, ishara kwamba ameweza kupata chanjo ya serikali. Mteja huyu ambaye amezuru na kupokea chanjo anaweza kutambuliwa kwa kuwekwa rangi katika kidole chake cha mkono wa kushoto.

Muuguzi pamoja na mteja wake ambaye ni mgonjwa wanaonekana kuwa katika mawasiliano ambayo yanamfanya muuguzi kutabasamu , kule kwingine kuna kifaa ambacho ni kifaa cha kiteknolojia ambacho kitamsaidia muuguzi huyu ili kumpa huduma nzuri mteja wake.

Dawa hii ya aina ya azytrhomycin, moja wapo ya dawa ambazo zimehidhinishwa mchini Kenya. Dawa hii ambayo hupatikana katika pakiti ambazo huweza kuwa ni dawa ya kumeza kupitia njia ya mdomo ni mojawapo ya dawa ambazo zimeidhinishwa. Katika chupa hii unaezakusoma jinsi ya kutumia na matumizi ya dawa hii.

Wakulima Hawa wa mifugo wanahesabu mifugo baada ya ukame ambao umeathiri sehemu hii, ambao umejua ng'ombe wengi, mojawao ya ng'ombe ambaye tunamuona akiwa amelala chini pale. Watu hao ambao wanatoka na kuelekea kule ambapo ng'ombe hawapo, wanaonekana kuzungumza

Hawa ni nzige, nzige ni wadudu ambao huvamia mahindi na hata mimmea mingine na kuleta hasara kwa mkulima, na hata hasara katika taifa. Nzige hawa ambao ni wengi wamevamia mahindi ili wakaweze kuyala na kisha baadae watasababisha hasara kubwa.

Kampuni ya Olimpia Pharmaceuticals ambayo ni mojawapo ya kampuni nchini imezindua chembe chembe za vitamini daa tatu ambazo zinaongeza virutubishi katika mwili wa binadamu ambayo haiwezi kupatikana katika chakula na vitu ambavyo tunakula.

Mkurupuko wa magonjwa hutokana na mambo mengi sana katika ulimwengu, mojawapo ya mbinu za kueneza magonjwa ni urundikaji wa taka popote tu na kila mahali, mirundiko ya taka hufanya magonjwa yakaweza kunawiri na kayaweza kuenea, kwa hivyo mbinu moja na mbinu sawia ya kudhibiti magonjwa ni kuhakikisha ya kwamba taka zimetupwa mahali pamoja na zimeweza kukusanywa zikaeza kutupiliwa au kuchomwa.

Chanjo ya mmr almaarufu measles, mumps na rubella ni mojawapo ya chanjo ambazo zina pakiwa katika pakiti ndogo kisha chanjo hii huweza kuweka katika mwili wa binadamu kutumia sindano tunapoangalia katika chupa hiyo tunaona kwamba kuna maelezo jinsi ambavyo chanjo hii huwezwa kupeanwa.

Mhudumu wa afya pamoja na mama wakimshikilia mtoto ili akaweze kupokea chanjo. Mama ambaye amevaa barakoa anaonekana kumshikilia mtoto kwa njia ambayo ni stadi kisha mhudumu ameonekana kushika sindano katika mkono wa kushoto ili wakaweze kufanya shughuli mzima ya kumchanja mtoto.

Mama huyu pamoja na mtoto wanahakikisha kwamba wanadumisha usafi ili wasiweze kupata maambukizi ya magonjwa ya korona, mmojawapo ya njia ni kwamba mama amejifika barakoa, na mtoto wake pia amejifika barakoa, na kisha wanajinadhifisha mikono Katika paketi amabayo imeandikwa UNICEF .

Tamaduni mojawapo katika jamii nyingi za Afrika ni utengenezaji wa vibuyu, vibuyu hutumika katika mambo mengi hasa kubeba maziwa, hasa kubeba chakula ambacho ni asili ya jamii nyingi za Afrika.

Mhudumu huyu wa afya akiwa kwenye maabala ambapo kuna gesi mbali mbali, anapo ziangalia na kutadhmini iwapo zinafanya kazi. Mtu huyu ambaye amevaa kofia ya kazi kisha amevaa barakoa anaonekana kuzitadhmini chupa hizi ambazo zimebeba gesi.

Dawa ya feosol ferrous sulfate ambaye inamadini ya ayoni. Katika chupa yake inaonekana ina maelezo juu ambavyo dawa hii ina manufaa katika mwili ya binadamu, na katika pakiti yake inaonyesha jinsi ambavo juuu ama jinsi ambavo dawa hii inatumika.

Ili kuchangia afya mwilini lazima tuwe na chembechembe ambavo hupigana na virusi ambavo huzuia magonjwa na mambo kama hayo , na moja wapo ya vichembe hivi ni kichembe ambacho kinaitwa kwa lugha kingereza Iprufen , iprufen huwa katika rangi ya kijani na mara nyingi husaidia katika kuzuia magonjwa na kufanya mwili wa binadamu ule na ule ile njia ya kuzuia magonjwa mengi.

Mwuguzi pamoja na mteja wake wakiwa katika shughuli ya kufanya uguzi, mwuguzi ambaye amevaa makwanda yake rasmi kisha ambaye amevaa barakoa anaonekana kumhudumia na kumshughukia mgonjwa kwa njia ambayo ni salamau. Mgonjwa naye kwa upende mwingine amejilaza kwa njia ambayo ni tabiti.

Mahali pa kunawa mkono. Mteja huyu anaonekana kuifinya kifaa ambacho kimebeba sabuni na baadae anaonekana kwamba, atanawa mikono katika vyombo ambavyo vimewekwa pale. Amevaa nguo ya rangi ya kijani na anaonekana kuwa, amebeba kitu katika mkono wake wa kushoto.

Chanjo ya MMR inayopakiwa katika pakiti ambayo huzuia magonjwa ya measles , magonjwa ya mumps , na magonjwa ya rubella . Ikiwa imeandikwa kiwango cha chanjo inayopatikana katika chupa hii, na jinsi ambavyo inaweza kutumika na ubora wake na siku ya kutumika.

Kuongeza maadini ni jambo la muhimu katika mwili wa binadamu na mandini haya huenda yasipatikane katika chakula kwa hivyo kuna chembechembe za dawa ambazo zimepeanwa ili kuongeza virutubishi vya iron katika maisha ya binadamu na chembechembe hizi mara nyingi hupatikana katika pakiti zinazoweza kuuzwa kwa watu ili wanapozimeza ziweze kuwasaidia ili kuongeza madini yanayopatikana katika mwili wa binadamu.

Wahudumu wa afya wakiwa wanamhudumia mama bikizee ambaye amekaa chini ,mama huyu anaonaekana kuwa na uchungu na uoga na wahadumu hawa wanaonekana kueleza kifaa kimoja ndani ya sikio lake ili kutathmini iwapo sikio lake lipo sawa.

Mtungi wa shirika la UNICEF likiwa limebeba maji na mama ambaye amevaa barakoa akiwa anasafisha mikono yake kwa njia ya kipekee kuna mtoto nyuma yake ambaye anamwona na akiwa kwa makini sana kuchunguza kile ambacho mama anafanya.

Teknolojia mbalimbali zimefumbuliwa ili kutazama na kutathmini hali ya meno ndani ya kinywa cha binadamu. Daktari wa meno hutumia teknolojia hii kuchunguza iwapo meno ya binadamu ni meno ambayo yameharibika ama ni meno ambayo yanahitaji kurekebishwa kwa njia moja ama nyingine.

Mhudumu huyu wa afya, almaarufu daktari, ambaye amevaa kuanda la rangi nyeupe, anaonekana kupakia vyombo katika katoni mbali mbali na kuzifunga na kuziweka katika pembe. Katika chumba hiki, kinaonaekana kuwa na pakiti mbali mbali ambazo zimefungwa kiasi kwamba, daktari huyu yuko katika shuguli ya kupakia madawa.

Huyu ni mhudumu wa afya ambaye yuko katika maabara , katika maabara hii kuna tarakilishi kuna vyombo vya kiteknologia ambavo vingi vinatumika kwa shughuli ya kupekua na kufanya utafiti . Mhudumu huyu anashiriki katika kuandika na kutafiti mambo tofauti tofauti.

Mafuriko yameweza kushuhudiwa katika sehemu hii. Watu wawili ambao wanaonekana kuyachota maji ambayo yameweza kuwavamia katika maeneo yao ya kuishi katika chumba hiki. Wanaonekana wakiwa katika shughuli ya kuyatoa maji haya nje ya makao yao.

Dawa za kienyeji ambazo zimerundikwa katika meza hii. Dawa hizi ambazo zinatokana na miti asili ni mojawapo ya dawa ambayo husaidia sana katika kupigana na magonjwa ambayo ni ya kiasili. Dawa hizi ambazo zimerundikwa hapa zina matumizi tofauti tofauti kulingana na magonjwa tofauti tofauti.

Chupa mbalimbali zimewekwa kwenye meza hii, chupa hizi ambazo zinaupakiti ambazo zimeandikwa na rangi kadhalika zinatuonyesha ubora wa vitu ambavyo vilivyomo katika chupa hii kwa mfano Nordic Natural , kwa mfano KirkLand , kwa mfano Nature need baadhi ya bidhaa ambazo zimebeba vitamini mbalimbali ambazo zinaongeza vitamini katika mwili wa binadamu.

Katika pakiti hii ambayo imebeba dawa la CBD pinkrin ni mojawapo ya vitu ambavyo vinaweza kujulikana kwa kusoma tu katika pakiti hii. Pakiti hii ambayo huweza kubeba dawa ambazo hutoa maumivu kwa haraka. Inaweza kuonyesha jinsi ya kutumia dawa hii na jinsi ya kunufaika.

Kina mama hawa ambao wameketi katika vinyago na wakiwa wamevaa nguo za utamaduni wanaonekana kuangalia shughuli za kupata dawa kutokana na miti ambayo wanaitazama. Mama hawa ambao wanaonekana kuwa kwenye mazungumzo wanafanya shughuli ambao ni muhimu.

Wahudumu wa afya wawili pamoja na askari, wakiwa wanaorodhesha baadhi ya vitu ambavyo ni vya kujisaidia kujikinga kutokana na ugonjwa wa korona. Wanaonekana kuvaa barakoa ambazo ni umuhumu, dhidi ya kujizuia na magonjwa ambayo yanaambukizwa kwa njia ya kupumua.

Bango hili lina habari kuhusu jinsi ya kujikinga na ugonjwa wa ukimwi almaarufu HIV kule nyuma katika kwenye bango hili kunaonekana watu ambao wanawasilishwa na wanaambiwa habari kuhusu ugonjwa wa HIV and AIDs .

Ni mkono wa mtu huyu anaonekana kuwa kubeba chembechembe za tembe, zilizopo kwenye pakiti ambazo ni za karatasi. Pakiti hii imebeba tembe za aina ya rangi tofauti tofauti. Kisha katika mkono mwingine, anaonekana kubeba pakiti ambayo imebeba chembechembe za tembe ndani yake.

Maafisa Hawa kutoka wizara ya afya wananyunyiza dawa dhidi ya magonjwa ya korona. Wananyunyiza dawa na kule nyuma kuna bango la shirika la kiamerika la shirika la USAID. Hawa ambao wamevaa vizuri wanaonekana kuwa kujikinga kutokana na ugonjwa wa korona.

Mikasa huja kwa njia mbalimbali , hasa mikasa ya mtoto ambayo huwapata watu bila kutarajia .Mara nyingi mikasa ya moto inapokuja katika eneo husababisha watu kupoteza mali , kupoteza vitu vingi ambavo wanavidhamini na hasa mambo amabayo hawajayatarajia.

Watu hawa wawili mmoja akiwa ni muuguzi, mwingine akiwa ni magonjwa wako katika shuguli ya kutathmini na kuponya meno. Muuguzi ambaye anonekana kuwa na kifaa ambacho amekiingiza ndani ya kinywa cha mtu huyu anaonekana kuwa wa makini sana akiangalia meno ya mgonjwa.

Huduma za afya mbalimbali zikiwa zinapeanwa kwa faida ya wakenya wengi. Kuna huduma za kutathmini ubora wa meno, kuna huduma mbalimbali ambazo wakenya wanazisubiri kwa hamu na gamu ili kuhakikisha kwamba, maisha yao yanaboreshwa.

Kwenye majanga mbalimbali, maafisa tofauti wakiserikali na maafisa wengine hujumuika pamoja ili angalau kuokoa na kusaidia hali. Maafisa hawa wanaonekana kwamba wamachimbuachimbua katika migondi na katika vyumba ambavyo vimeharibikia ili angalau kuona kwamba wanaweza kusaidia hali iliyotatizika.

Watu wawili walioko katika chumba hiki, mmoja ambaye amekaa chini, mwingine ambaye anaonekana kama muhudumu wa afya amesimama. Yule ambaye amesimama anaonekana kuwasiliana kwa njia ya ishara na wanaonekana kuwasiliana kwa njia ya umakini sana. Aliyehudumiwa anaonekana kumtazama muhudumu kwenye macho yake.

Hii ni shughuli ya huokoaji nyumba ambayo imeboromoka na kuzama, watu wengi wanaonekana kuwa katika shuguli ya huokoaji, wengi ambao wamefaa mawanda rasmi wakiwa wanaonekana ni askari ambao wanaokoa shughuli, na raia ambao wamekuja iliangalau kuweza kufanya uokozi wanaonekana kuwa na shughuli nyingi sana.

Mikono iliyo na sabuni, mtu huyu ambaye ana mikono iliyo na sabuni anaonyesha kuosha mikono ishara ya kufwatilia sheria za afya za kuosha mikono. Kuosha mikono imekua ni jambo la muhimu hasa baada ya ugonjwa wa korona.

Kiangazi kibwa ambacho kimeshuhudiwa katika sehemu hii kimesababisha ukame kiasi kwamba hauwezi kuona rangi ya kijani popote ,kile ambacho tunaona ni mchanga tu na kisha mmea mmoja ambao umedhohofika sana,

Maafisa wa afya wanaonyesha bidhaa za kidijitali ambazo huwasaidia angalau kufanya shughuli yao ya kiafya, maafisa hawa ambao wamevaa sare rasmi za kazi wanaonekana kuwasilisha bidhaa ambazo huwasaidia katika shughuli yao ya kazi.

Daktari huyu ambaye amevaa sare rasmi za kufanya upasuaji ama za kutathmini meno ameweza kupata mgonjwa ambaye anamfungua kinywa ili kuangalia kile ambacho kinatatiza meno yake. Shughuli hii inafanyika katika mojawapo ya hospitali.

Tembe zenye rangi tofautitofauti husaidia katika kutibu magonjwa tofauti au kuzuia magonjwa tofautitofauti katika mwili wa binadamu kwa hivo kila tembe, na rangi yake ina manufaa katika mwili wa binadamu

Kutokana na mvua mingi inayonyesha mahali hapa maji haya yameweza kubeba daraja hili ambalo lilikuwa hapo kwanjia hiyo watu wengi wanalazimika kuvuka kwa njia ya kusaidiwa katika picha hii mama anayevushwa mto na mtu ambaye ameingia katika maji na kuweza kumsaidia kufika sehemu ya pili ya mto.

Kwenye chupa hii kuna chanjo ya ugonjwa wa MMR ama ugonjwa measles mumps na rubella. Kwenye chupa hii ambayo imepakiwa kwa kiwango cha milimita sufuri nukta tano. Inaweza kuwekwa kwa mwili wa binadamu kutumia sindano.

Hudumu wa afya akiwa anawazungumzia watu wa jamii ya maa ,watu hawa ambao wameka chini kumzikiza, wamekujia angalau kupata ujumbe ambao wameitiwa. Na wao wameketi na yule ambaye anawazungumzia amesimama, angalau kuwaeleza kile ambacho amewaitia.

Ni muhimu kuchunguza dawa zozote hata kabla ya kuzitumia na mara nyingi maelezo ya dawa na jinsi inavyotumika na sababu inayotumika huwa katika pakiti za kupakia dawa hizi, kwa hivyo kabla ya kumeza dawa yeyote, kabla ya kutumia dawa yeyote ni vizuri mtumizi awe amechukua nafasi ya kusoma yale ambayo yame elezwa kwenye jalada ama kwenye pakiti ya dawa.

Maafisa kutoka idara ya afya wakiwa katika wanaonyesha pakiti ambazo wamezitumia kutembea na kuwachanja watu. Wahudumu hawa ambao wamebeba pakiti ambazo ni za rangi nyekundu wanaonekana kuwa na tabasamu kubwa.

Mwanaume akiwa anaonekana amesimama kwenye sehemu ya choo ama chumba cha kujisaidia akiwa na mkongojo kuashiria kwamba huenda akawa ni mlemavu au huenda akawa alipata ajali kwa hivo ikazuia kutembea kwake kwa njia ya kawaida.

Watu wawili ambao wamesimama mkabala kwa chumba ambacho kimeandikwa choo nambari nne wanaonekana kuwa na tabasamu kubwa. Kisha, kule nyuma kuna gari ambalo limepakiwa. Katika picha hii tunaona choo ambacho ni ya rangi ya samawati ambayo imesaidia watu wa eneo hili.

Bidhaa hizi ni bidhaa za dawa za kienyeji, dawa za kienyeji ambazo ni mojawapo ya dawa ambazo hupigana sana na magonjwa mengi katika taifa letu, ni picha ambazo zinaonyesha jinsi ambavyo unaweza kutumia dawa hizi na jinsi ambavyo dawa hizi ni muhimu.

Bango la Herbal clinic, Kampuni ya Maasai Herbal inatangaza kuwa ina aina nyingi za dawa ambazo unaweza kuzipata. Ili, ukaweza kupata dawa hizi, unaweza kuwasiliana nao kwa nambari 0788177071.

Chanjo ni jambo muhimu hasa kwa ulezi wa watoto ambao wanakuwa chini ya umri wa miaka mitano. Ni jukumu la kila mzazi hasa wazazi wa kike kuhakikisha kuwa watoto wao wanapokea chanjo ambayo imeidhinishwa na serikali.

Tembe za Artemether and Lumefantrine Tablets ambazo hupatikana katika pakiti huwa zimepakiwa tembe sita katika paketi moja, na katika paketi hii utapata maelezo ya jinsi ya kutumia tembe hizi, umuhimu wa tembe hizi na kampuni ambayo imeunda tembe hizi.

Mama ambaye amejifungua anaonekana kuwa na tambasamu akiwa amebeba mtoto wake kwenye wadi hii ya kujifungua. Mama ambaye amevaa nguo ya kijani anaonekana kuwa anatambasamu kisha kikono yake inashikilia mtoto kwa njia ambayo ni salama

Muuguzi huyu ama mhudumu huyu wa afya akiwa ananyunyizia dawa katika chumba hiki. Dawa ambayo itazuia virusi vya korona kuenea. Muuguzi huyu ambaye amevaa nguo za kumkinga kutokana na kupata maambukizi haya, amevaa barakoa kisha akawa na glovu na kisha ananyunyizia dawa chumba hiki.

Mto huu umeonekana kuvunja kingo zake, mto huu ambao umejaa kwa sababu ya mafuriko ama kwa sababu ya mvua inaonekana kuathiri watu ambao wamejenga kando kando ya mto. Vibanda ambavyo vimejengwa kando kando ya mto vinaonekana kuanguka hata daraja ambayo inavuka sehemu Moja na nyingine imebebwa na maji.

Mikono miwili ya mtu ambaye amebeba chupa katika mkono wake wa kulia kisha katika mkono wake wa kushoto, anaweka bidhaa iliyopo kwenye chupa ambayo inang'aa sana. Mtu huyu ambaye labda anaweka tembe katika mkono wake anaonyesha jinsi ambavyo tembe hizi zinang'aa.

Mama akiwa kwenye hospitali na huonekana kwamba amejifungua hivi majuzi, akiwa anamuangalia mtoto wake kwa tabasamu, ni tendo ambalo limemfurahisha mama huyu akiwa amemshika akiwa amemshika mtoto wake kwa njia ambayo ni salama akiwa anawaza jinsi ambavyo mtoto uyu atakuwa katika maisha ya baadaye

Hapa ni hospitalini. Wagonjwa tofauti tofauti wamelazwa kwenye vitanda vya hospitali hii. Wakiwa wanapokea matibabu, wanaonekana ndugu na jamaa zao mbao wamekuja kuwaona wakiwa wanazingira vitanda vya hospitali hii. Hospitali hii inaonekana kuwa na vitanda vya hali ya juu na inaonekana huwajali wagonjwa.

Sina headache solution ni dawa ambalo husuluhisha matatizo ya kuwangwa kwa kichwa na hata kupeana suluhisho kwa mambo mengi, dawa inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa kwa kichwa, matatizo ya kisunzi cha mara kwa mara.

Chanjo ya MMR, ambayo kwa maranyingi huitwa Measles, Mamps na Rubella ni chanjo ambayo hapeanwa kwa sindano kwa mwili wa mwanadamu. Chanjo hii maranyingi hua katika pakiti na huweza kudungwa binadamu ili kuweza kuzuia magonjwa matatu ambayo yameandikwa kule juu.

Chanjo inawezakupatikana katika pakiti na katika chupa mbalimbali. Na chanjo hizi mara nyingi huwa zinapeanwa kuzuia magonjwa mengi ambayo huwakumba, watu wa umri mbalimbali huenda wakawa watoto, watu wazima, na hata wazee zaidi.

Vifaa hivi ni vifaa vya kiteknolojia ambazo husaidia sana katika kuhakikisha kwamba afya inaweza kuzingatiwa miongoni mwa watu. Vifaa hivi ambavyo vimerahisisha jinsi ambavo Huduma za afya zinaweza kupeanwa, mojawapo ya kupiga hatua katika kuhakikisha kwamba kila mmoja Yuko salama.

Watu ambao wamebeba mabango kisha wakiwa wana sodo mbele yao. Watu hao ambao wanaeneza kampeni ya kuhakikisha kwamba wasichana wanapokea hedhi yao kwa njia salama kwa kuwapa sodo wanaonekana kuwa wanatabasamu.

Katika vituo vingi vya afya vilivyomo nchini utayakuta mafoleni mengi. Watu ambao wamepiga foleni angalau kupewa huduma za matibabu lakini inafurahisha kwamba siku hizi huduma hizi zimeletwa karibu na watu na ukaweza kuzuia misongamano ya watu ili angalau ukawa na matibabu ambayo yanaweza kumfaidi binadamu wa kawaida.

Mafuriko ni moja wapo ya janga ambalo hutatiza uchukuzi na usafiri katika sehemu nyingi zinazo pokea mvua nyingi, watu hawa ambao wametatizika sana kwa kutumia pikipiki wanasukuma pikipiki yenyewe ili ikaweza angalau kupata mahali pa kupenyeza ili usafiri ukaweza kuendelea.

Hizi ni chanjo za Measles Mumbs Rubella almaarufu MMR. Chanjo hizi ambazo zimekubaliwa na kuidhinishwa nchini zinaweza kuwekwa katika mwili wa binadamu kupitia sindano na chanjo hizi huwez kueleza jinsi ambavyo zinaweza kutumika.

Bango hili ambalo linatangaza kuhusu daktari wa kienyeji ambaye ana uwezo w kutibu mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mume au mke dhidi ya watu na unaweza kumpata katika nambari 0714700027.

Kina mama hawa wawili, ambao mmoja ameketi na mwingine amesimama, wanaonekana kuwa wanazungumza wakiashiria kitu ambacho kina rangi ya chungwa alimaarufu Orange .Watu hawa mmoja akiwa na bango kwenye kifua chake na mwingine akiwa anaashiria. Wanaonekana wakiwa kwenye mazungumzo.

Wananchi kutoka jamii za wafugaji almarufu jamii kutoka mahali ambapo hamna mvua nyingi, wanaweza pia kujumuishwa katika chanjo za taifa la Kenya. Muuguzi ambaye ametembea katika jamii hii, anaonekana kumshauri mama ambaye amembeba mtoto mkononi.

Mwanadada huyu anaonekana kuzima moto ambao umekurupuka kutokana na jiko hili akiwa na kifaa cha kuzima moto anaonekana kuelekeza mavumbi ya kuzima moto katika moto ambao umewaka katika eneo lile lingine la pili.

Wadudu hawa wanaweza kushambulia na hata kuharibu mimea kwa wingi na kuleta hasara ya wakulima. Wakulima hawa ambao wanaonekana kuwafukuza wadudu hawa ambao hujulikana kama nzige wanazamia hasara kubwa ambayo italetwa na wadudu hawa.

Aliyekua waziri wa afya, Susan Nakhumicha, akiwa anawazuru wagonjwa wa kujifungua katika hospitali. Waziri huyo ambaye anaonekana kuwa na zawadi kwa kina mama huyu anaonekana kuwa anatabasamu kisha mama pia naye anaonekana kumbeba mtoto wake katika mikono yake akiwa anatabasamu.

Ni jukumu la kila mama kuhakikisha kuwa watoto walio chini ya umri wa miaka mitano wameweza kuwasilishwa katika vituo vya afya ili waweze kupokea chanjo ambazo zimepangiwa watoto hawa ili waweze kuzidisha ule umahiri wa kupigana na virusi na magonjwa.

Usafi ni jambo la muhimu katika maisha ya binadamu, mtu huyu anaonekana kuchukua sabuni kutoka kwa chombo fulani ili angalau akaweze kusafisha mikono yake akiwa amevaa glavu, akiwa amevaa nguo za bluu basi anachukua sabuni hio ili angalau kuweza kusafisha mikono yake.

Chuba hizi na mitungi ambayo imewekwa hapa ni mojawapo ya mitungi ambayo imebeba dawa za aina mbalimbali za kuponya na kuchanja watu. Mitungi hii ambayo imechukua rangi nyeupe zimeweza kubeba na kisha dawa hizo pia zikapakiwa katika pakiti na zikawekwa kwenye karatasi.

Gavana wa kaunti ya Kajiado akiwa ametembea na wahudumu mbalimbali kutoka shirika la afya, akiwemo waziri wa afya, wakimzuru mama kwenye hospitali. Mama aliyekuwa amejifungua, anaonekana akiwa na tabasamu akipokea maelezo kutoka kwa waziri.

Kila mzazi hasa wazazi wa kike wanajukumu kubwa la kuwakuza watoto na mojawapo ya jukumu la kuwakuza watoto hawa ni kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapokea chanjo wanapokuwa wadogo. Chanjo hizi husaidia sana kupigana na magonjwa hasa magonjwa ambayo hukurubuka mara kwa mara katika sehemu nyingi za taifa la kenya.

Mkasa wa moto mkubwa ambao unasababisha uharibifu wa mali katika sehemu hii unaonekana kuwa ni mkubwa sana mkasa huu ambao umeathiri nyumba na hata mimea unaonekana kusambaa kwa hali ya juu kisha kuleta hasara katika mimea na hata katika mahali ambayo yanapatikana katika sehemu hii.

Kila daktari anayehusika na matibabu ya meno anafaa kuwa mwangalifu sana na kwa mara nyingi utampata daktari huyu akiwa na msaidizi ili angalau kuhakikisha kwamba shughuli ambayo anaifanya ni shughuli ambayo imefika kiwango bora ili asiwe akifanya makosa katika meno ya mgonjwa anayemtibu.

Mtoto huyu ambaye anaonekana kuzaliwa kabla ya wakati, amewekwa katika mashine maalum ambayo inamsaidia kukua. Nesi ambaye amekuja kumtazama anaonekana kupima joto la mtoto na kisha anaonekana kutazama malazi ya mtoto na vitu vingi ambavyo vilivyomo.

Wahudumu mbalimbali wa afya ambao wanashughulikia wagonjwa katika sehemu hii, wanaonekana kuwa wa maakini sana. Wengi wanazungumza pamoja na watu kisha wengine ambao wanahakikisha kwamba shughuli hizi zinaendelea kwa njia ambayo ni shwari wako katika shughuli za kuwasaidia wa.

Muuguzi huyu anayetumia kivaa cha kisasa cha kitekinolojia, kutathmini ubora wa meno na kuangalia yale ambayo yanayomkumba mgonjwa, yuko katika shughuli za kumtibu mgonjwa huyo. Mgonjwa naye kwa urahisi amelazwa amefungua kinywa chake ili akaweze kupokea huduma.

Tembe hizi ambazo zinapakiwa katika pakiti hii ambazo zinaitwa Azormaz au Acythromycin ni mojawapo ya dawa ambazo zimeidhinishwa humu nchini Kenya. Unaposoma pakiti hii utagundua matumizi ya dawa hiyo na kile ambacho madawa hiyo yanaponya

Mojawapo ya duka ambayo huuza madawa ya kienyeji. Madawa haya mengi ambayo yanatokana na mimea ya shambani yamewekwa kwenye vitundiko katika duka hili. Mara nyingi katika duka hili, unaweza kupata mabango ambayo yanaonyesha mama ambaye amebeba mtoto yanayoonyesha mikono na mambo kama hayo.

Wahudumu hawa wa afya wako katika chumba maalum, chumba ambacho kinaonekana kuwa na mashine nyingi, mmoja wao ambaye anamhudumia mtoto mdogo ambaye labda ndipo amezaliwa anashughulika na kujukumika katika kuangalia jinsi mtoto huyu anavyokuwa na yule mwingine kule nyuma yupo katika vifaa tofauti.

Katika chumba hiki panaonekana kuwa na mashine nyingi ambazo zina mhudumu mmoja ambaye anaziangalia na kujaribu kuhakikisha kwamba zinafanya kazi, mashine hizi ambazo zipo katika chumba hiki huenda zikawa ni mashini katika chumba ambacho huletwa watoto wadogo wanaokuwa kwamba wamezalliwa na bado miaka yao ya kuzaliwa bado haijafika.

Daktari na mteja ambaye amekuja katika hospitali hii kutathminiwa hali yake ya macho. Mgonjwa huyu ameweka macho yake kwenye kifaa cha kutathmini, naye daktari katika upande mwingine, anakiangalia kifaa hiki ili angalau kujua tatizo la mgonjwa. Daktari ameonekana kuvaa magwanda yake rasmi ya kazi.

Mhudumu huyu wa afya ambaye amesimama kupiga picha mbele ya ofisi hii anaonekana kuwa wa tabasamu sana . Mhudumu huyu ambaye amevaa nguo rasmi ya kazi anaonekana kuwa na tabasamu zaidi ya kawaida ya siku ambayo anaifurahia kazi ya mikono yake.

Mhudumu huyu anatabasamu akionyesha dawa ambazo anaziuza katika eneo hili, dawa hizi ambazo zimepakiwa katika shelfu mbalimbali zinaweza kuonyesha rangi ya dawa na kisha jina la dawa na jinsi ambavyo dawa hiyo inaweza kutumika na manufaa yake katika mwili wa binadamu.

Mashirika mbalimbali yameimarisha kupata maji safi ya kunywa katika shule mbalimbali, na mojawapo ya shirika ambalo limehakikisha kwamba kuna maji safi kwa wanafunzi, ni shirika la HopeCare, shirika hili huweka matanki ya maji kwenye shule mbalimbali, ili kwakikisha kwamba wanafunzi, wanaweza kupokea maji haya kwa uraisi.

Thatmini na uuguzi wa meno yameweza kurahisishwa na teknolojia ya kisasa ambao imekuja wauguzi hawa ambao wanamuhudumia mgonjwa wa meno wanaonekana kutumia teknolojia ya kisasa ili kusuluhisha matatizo ya meno anayo mgonjwa huyu.

Dawa hii ambayo imepakiwa katika pakiti nyeupe ambayo imeandikwa jina ya cranberry pils inaweza kusaidia sana katika mbinu ya kuponya, dawa hii ambayo ilitengenezwa tarehe kumi na tano mwezi wa nane inaweza kusaidia sana katika kupigana na magonjwa.

Chanjo hii ambayo imewekwa kwenye meza katika paketi ama katika chuba maalaum kisha ikawa na maelezo ambayo yamewekwa kwenye meza ni mojawapo ya chanjo ambayo imeithinishwa. Chanjo hii inaweza kujulikana umuhimu na jinsi ya kutumia kwa kusoma maandishi yaliyoko katika vitu ambavyo vimewekwa katika meza hii.

Chanjo ya measles , Rubella, mumps almarufu MRM ni mojawapo ya chanjo ambayo imeidhinishwa humu nchini. Chanjo hii ambayo hupakiwa katika pakiti za chupa na kuwa na ambayo huwekwa katika miili ya binadamu na sindano ni mojawapo ya chanjo muhimu katika maisha ya binadamu.

Nyumba hii imeweza kuporomoka. Maafisa wanaonekana kuingilia Kati ili kuokoa maisha na kuokoa bidhaa ambazo zimewezwa kubanwa ndani ya nyumba hii. Maafisa hawa ambao wamevaa nguo rasmi za uokosi wanaonekana kuwasiliana jinsi ambavyo wataendeleza shughuli hii.

Muhudumu huyu wa afya ambaye amevaa glavu anaonekana kushikilia mkono wa mgonjwa wake na kisha anaonekana kuelekeza mkono huu iliakaweza kugusa sehemu ambayo ina ubaya mgonjwa ambaye pia ameshikilia mikono ya muhudumu anaonekana kuwa kisikiza na kuwasilishwa kile ambacho kinaendelea.

Shirika la Kinga Africa linajitolea kila kuchao kuhakikisha kwamba wanapeana matibabu ya meno kwa watu wa jinsia ya kike na watu wengine kwa njia ya kawaida wakishirikiana pamoja na Colgate na Dentaid wanashirikiana kwa kuhakikisha kwamba meno ya wanachi yako sawa.

Wauguzi pamoja na wateja, wakiwa katika fule kuhakikisha kwamba wateja wanapokia chanjo. Wateja wengi hupenda kupokea chanjo katika mkono wao wa kushoto. Na pia, chanjo hizi ili kuhakikisha kwamba inaweza kupokelewa kwa njia salama watu wengi huvaa barakoa ili kuhakiikisha kwamba hawawezi kuambukizwa magonjwa tofauti.

Wanawake hawa ambao wamekabidhiwa sodo za kujizuia kutokana na siku zao za hedhi wanaonekana kuwa na tabasamu . Sodo hizi ambazo huwapa wanawake njia salama na urahisi wa kupokea siku zao za hedhi husaidia sana kizazi cha wanawake.

Madktari hawa wakiwa wanamshugulikia mgonjwa wao wa meno madktari hawa ambao wanazamia shughuli hii nzima wapo hapa ili angalau kuhakikisha kama mgonjwa wao anapata nafuu ya meno kwa hiyo jamaa amelazwa pia yuko katika kinywa wazi kuhakikisha kwamba amepata huduma nzuri.

Mhudumu wa afya pamoja na mama aliyemshika mtoto wake mkononi wanajukumika katika shughuli zake za kuhakikisha kwamba mtoto anapokea chanjo kwenye mdomo wake .Mhudumu wa afya ambaye amevaa gwanda rasmi pamoja na barakoa anahakikisha kwamba mtoto huyu amepewa dosi iliyokubalika kwenye mdomo wake.

Ni hii inaonekana kupiga foleni ili angalau kupata maji. Ni hii ambayo ina vitu mbali mbali kwenye mkono, ambavyo zimeletwa na wadhamini mbalimbali. Wanaonekana kupokea vitu hivi kwa njia ya tabasamu. Wanaonekana kuapanga fuleni ili angalau. Wakaweza kupokea msaada.

Kinaonekana kama chumba cha wagonjwa kilichokua kimetengwa kando kwa wagonjwa spesheli , kwenye wakati wa Corona tuliona vyumba kama hivi vikitengwa ilikupokea wagonjwa wa Corona na ili kusaidia msongamano wa watu katika hospitali za uma.

Dawa mbalimbali zinatumika katika matumizi mbalimbali ya mwili. Kuna dawa ambazo husaidia mifupa, dawa ambazo husaidia roho, kuna dawa ambazo husaidia kila kiume cha mwili, na dawa hizi, zimewekwa ili mwanadamu anapozitumia ziwe ni dawa ambazo zinamjenga na zinasaidia.

Dawa hizi za aina ya zephania ni mojawapo ya dawa ambazo hutokana na miti shamba. Dawa hizi, ambazo zimepakiwa kwenye pakiti maalum, ana ambazo zina maelezo ya jinsi ya kutumia dawa hizo, zimeweza kuhesabiwa kuwa dawa sita ambazo zimewekwa katika picha hii.

Dawa hili ambacho ni aina ya AJN ni mojawapo ya dawa ya kupakiwa katika paketi aina hii. Paketi hii ambayo ina rangi ya kijani hueza kueleza jinsi dawa hii huweza kutumika na jinsi ambavyo dawa hii huweza kwa ya manufaa katika mwili wa binadamu.

Teknolojia ya kisasa imeraisisha utadthmini na hata matibabu ya meno. Madaktari wengi umifanya ufumbuzi wa mambo ya kutibu meno na mambo ya kutadhmini ubora na utumizi wa meno kwenye kinywa cha binadamu.

Umia anaye onekana kulala chini na anayeonekana akiwa na uchungu mwingi japo haijulikani mbona amelala chini, tunaweza kukadiria kwamba ni kutokana na njaa iliyoko, manake unapoangalia hamna chochote ambacho kinaweza kuonekana, jambo ambacho anawezakula na mambo kama hayo.

Kuongeza madini mwilini ni jambo la muhimu zaidi ya kula vyakula vya kawaida kwa hivyo kuna tembe ambazo unaeza kuchukua iliziweze kuongeza madini ambayo ni nadra sana kupatikana katika chakula cha kawaida kwa mfano kampuni ya Nordic Naturals inaeza kutupa vitamin D tatu ambavyo havina sukari vitamin D ambavyo vinaweza kukuliwa na mambo mengi ambayo yanaweza kuongeza madini mwilini.

Mafuriko haya yameweza kusababisha kuporomoka kwa barabara na kuleta hasara kubwa katika eneo hili, watu hawa wengi wamekuja angalau kutazama jinsi mafuriko yameweza kutatiza usafiri na hata kuporomosha barabara ambayo inaweza kuunganisha sehemu nyingi katika eneo hili.

Wahudumu wa afya ambao wako pamoja na mama wakimpa chanjo mtoto ambaye ameshikwa pajani na mama. Wahudumu wa afya ambao wamevaa magwanda yao rasmi kisha wamevaa kofia wanaonekana kuwasiliana pamoja na mama wakiwa na hali yao nzuri.

Mzee pamoja na mama wakiwa wanashika mtoto ili aweze kupata chanjo ambayo inapeanwa kwa mkono wake, muuguzi ambaye anaonekana kuwa makini na mama ambaye anatabasamu kwa kile ambacho kinafanywa wako katika shughuli ya kumchanja mtoto.

Mhudumu huyu wa afya, akiwa amevaa barakoa na glovu, na hata kuvaa magwanda rasmi, anaonekana kunyunyiza dawa katika kuta hizi, hili zikaweze kuepukana na magonjwa. Mojawapo ya njia hii ilisaidia sana wakati wa ugonjwa wa Korona.

Mhudumu wa afya akiwa pamoja na mteja wake. Mhudumu huyu ambaye anamsikiza mteja kwa makini. Pembeni mna sanitiser ambayo inatumika angalau kujikinga na virusi ambavyo vinasababisha ugonjwa wa Korona. Katika mazungumzo haya, mhuguzi anaonekana kuangalia kile ambacho kiko kwenye faili yake.

Mafuriko yamejaa katika eneo hili, maji ambayo yanaonekana kuingia hadi katika vyumba mbalimbali katika sehemu hii, yametatiza shughuli mbalimbali zinazofanyika katika sehemu hii, shughuli za ukulima, shughuli za kufanya kazi za kawaida zinaonekana kutatizika.

Bidhaa hizi mbalimbali ambazo zimerubika kwenye sakafu ni mojawapo ya bidhaa ambazo hupatikana katika waganga wa kiasili. Waganga wa kiasili hutumia vitu hivi ili angalau kubashiri yale ambayo yanaendelea au kuponya magonjwa ambayo yanawatatiza wateja.

Kwenye hospitali wanaonekana wagonjwa ambao mmoja amelazwa, na mwigine ameketi kwenye kitanda hila ambaye ameketi kwenye kitanda, anaonekana mwenye mawazo. Kwenye meza, tunaona vifaaa mbalimbali ambavo vimewekwa kwenye meza. Tunaona pakiti mbalimbali ambazo vimewekwa kwenye meza.

Mhudumu wa afya akiwa anawazungumzia watu ambao wamezuru eneo hili, mhudumu huyu ambaye ameonekana kuvaa barakoa na koti la rangi nyeupe, anaonekana kuwasiliana na watu hawa kuwaeleza kile ambacho kinajiri, nyuma ni katoni za dawa ambazo zimepakiwa.

Azithromycin tablets ni mojawapo ya tembe ambazo zinapatikana katika pakiti mbalimbali na pakiti hizi huwa zinabeba tembe tano . Ili ukaweza kujua jinsi ambavyo ya kutumia tembe hizi unaweza angalia pakiti ambazo tembe hizi hupackiwa ili ukaweza kujua maelezo.

Chupa hizi zimebeba dawa mbali mbali, ambazo ni za viungo mbalimbali ya mwili. Nyuma ya chupa hizi, kuna maelezo ya jinsi ya ambavyo madawa haya yanaweza kusaidia viungo mbalimbali ya mwili. Chupa hizi ambazo ni za aina tofauti na rangi tofauti zimeidhinishwa ili zikaeza kutumika kupigana na magonjwa mbalimbali.

Mama pamoja na mtoto wake ambao wamezuru kituo cha afya ili wakaweze kuhudumiwa. Muuguzi katika kituo hiki anaandaa dawa ambayo anaweza kumpa mtoto huyu, mtoto huyu ambaye anamtazama daktari kwa makini anashangaa kile ambacho daktari amebeba mkononi.

Mbali mbali ambazo zimeanikizwa huku chini kwa sakafu na kisha mtu ambaye aliyejivika magwanda akiashiria kwamba ni mganga ama mtu ambaye anajihusisha na matibabu ya dawa ya asili kutibu magonjwa mbali mbali.

Moja wapo ya mbinu za kuepuka na magonjwa hasa katika maeneo ambayo yana magonjwa haya ni chanjo, chanjo hizi hupeanwa kwa watoto walio chini ya umri wa miaka mitano, umri wa miaka kumi na nane na mambo kama hayo, chanjo hii husaidia ili kuimarisha nguvu za kupigana na magonjwa haya na mambo kama haya.

Haya ni mafuriko ambayo yamesababisha hasara kubwa katika sehemu hii, moja wapo ya hasara ni kubeba miti na kuirundika katika mito hii, na watu wengi wamekuja katika barabara hii ili kushuhudia hasara iliyoletwa na mafuriko mengi ambayo yameshuhudiwa katika sehemu hii.

Muuguzi na mteja, wakiwa na tabasamu nzuri hii ni baada ya kuwa na huduma ambayo imeboreshwa. Wametabasamu kwa sababu angalau mmoja wao amepata suluhu kwa yale mambo ambayo yanamtatiza na yale mambo ambayo yanamkumba katika maisha.

Shughuli ya kupeana chanjo kwa watu wazima inaendelea katika picha hii. Kwa hivo mhudumu wa afya anachukua sindano na kuwadunga mama ambao wamekuja wakiwa wamevaa balakoa na kule nyuma kunaonekana bango ambalo linaonyesha jinsi ya kuvaa barakoa, umuhimu wa kuvaa barakoa, ili kubambana na ugonjwa wa korona.

Kwenye choo hiki cha shule, wapo walimu wawili ambao wamesimama nje. Mwalimu mmoja ambaye anatoa ishara ya kuwasiliana na mwalimu mwengine wanazungumzia yale ambayo yapo katika choo hiki. Choo hiki ambacho kimeandikwa Wash your hands here kinaonyesha jinsi ya kunawa mikono na kuepukana na magonjwa yanayoambukizwa.